Taa la duara lina mulika jengo hili lina kiti la gari lingine kiti la kubeba watu wagonjwa kwenye hospitali na vitu mingi vizuri sana vimepangwa kwenye kabati huu mzuri.

Vifaa mingi Sana liko ndani ya jengo hili na madaktari wengi sana wamekinga domo na pua wamefunika vichwa mbeleni mwao kuna vifaa vinefunikwa na rangi la samawati ila daktari anautazama vifaa hivyo.

Wameketi chini, mmoja amevalia nguo jekundu na mwingine jeusi, ameufunga kitambaa kichwani. Daktari ameufunga maski mdomoni. Anaupa mama maagizo mama anauskiza kwa makini.

Watu wengi wamesimama kando ya barabara wanazungumza. Barabara lenyewe limeporomoka, kando ya barabara kuna milima, milima zenye zina maji chafu yumo ndani.

Chuma yenyewe lina tanki juu, wengine wanapanda ngazi wakienda juu, na kuna nyaya ya sitima limepita kando la chuma hilo, mwingine anapanda mwingine akiwa juu humo.

Wamejikinga mdomoni na meski ya samawati; mwingine akitazama upande mwingine. Mmoja anautoa dawa kwenye chupa nyeupe na shindano lenyewe ameushika na mkono wa kulia na chupa amekishika na mkono wa kushoto.

Ameketi, ameubeba mtotoni mwake mkononi ,mbeleni mwake kuna vyombo vya hospitali. Mama anamtazama mtoto mwake Kwa umakini na furaha mingi sana.

Matenki kubwa mingi Sana lenye rangi jeusi limepangwa na liko na mifereji ,watu wawili wamevaa nguo la njano, wameushika mitungi la jekundu. Wote wamevikinga vizuri domo na pua, wameushika wanautazama mtungi huu Kwa utaratibu.

Wamesimama watu wawili, mmoja amevaa nguo la samawati, mwingine amevaa nguo jeupe. Wamesimama wakitazama kwa utaratibu, wakona furaha, wamefunikwa na videge dogo dogo.

Chupa cha vaksini yumo juu mezani na vyombe vingine yumo juu mezani pamoja na sindano. sindano lenyewe limekabwa na hata sindano lenyewe halionekani.

Vifaa vizuri vya hospitali, yumo ndani la jengo hili kubwa sana. Una hadi skrini nyeusi, na mtu amesimama kando yake amevaa nguo la samawati. Ameukinga domo na pua, ameushika mashine huo akiutazama.

Kando yao kuna baiskeli ya mlemavu wawili, na viuma vingine wamepiga goti kwenye mkeka mmoja ameweka mkono chini mwingine ameshikilia mwingine wanafanya kazi yao kwa utaratibu.

Boksi jeupe lenye miandiko kwingi za dawa, na dawa moja limewekwa likisimama, lingine limewekwa chini limelala, na ni dawa la rangi la njano, limewekwa hapo kwa utaratibu.

Amelala kwenye kitanda. Daktari anamtazama amevaa nguo la samawati . Mwenye amelala amevaa nguo za samawati. Daktari ako na kifaa mkononi anaomulika meno ya mwenye amelala.

Chupa hii ya vitamini limeenea hapo juu. Limeandikwa michoro kwa karatasi nyeupe na limefunikwa gubi na kifuniko nyeusi sana.

Viganda mingi vimepangwa juu kwenye laini, machupa vingine chini kando yao kuna mwavuli, watu wengine wanatabasamu , wengine akinunua akielezewa maelezo.

Chupa ya vaccine yenye yumo juu cha kitu, limefunikwa na kifuniko nyekundu, ndani yake halina kitu. Na kuna kitu kando yake. Kitu chenyewe limefunikwa.

Daktari ameketi ameshika mama ameketi mkono; amewekewa viungo vya hospitali. Ameshika mkono wake wa kushoto. Na mkono wake wa kushoto anautazama kwa makini.

Daktari wawili waliosimama tisti mmoja amevaa nguo kibichi mwengine amevaa kofia la samawati. Wako kwa utaratibu wameushika toto pua na kifaa mikononi , wamefinyilia pua la mtoto, wanatazama kazi wanayofanya kwa umakini.

Watu wengi wamesimama wamegutuka, wengine wanautazama mporomoko yenye umeporomoka vibaya sana, kando yao kuna jengo nzuri, kando nyingine limeporomoka wengine wakirekodi wakipiga picha na simu vyao.

Mama amevalia nguo la pinki, ameweka mtoto kwenye gotini, anautazama mtoto wake kwa makini, daktari amesimama na nguo cheupe

Watoto hawa ni watatu, wamevaa vitenge, wako na furaha sana, nyuma yao kuna viti mingi sana, zimewazunfuka miti hizo, wameweka mikono, mikono yao ni machafu.

Amebeba kibuyu ya rangi ya njano kwa mgongo pamoja na mtoto yumo mbeleni mwake. Wake kwenye laini. Wanatembea kwenye uwanja huu mmekauka sana.

Amesimama kwenye gesi nne, amejifunika pua na mdomo, kwenye kichwa kuna kofia nyeupe, ameushika kitu kingine mkononi na kushoto anajaribu kufanya kazi yake akiutazama.

Watu wanafanya kazi. Wamevaa kofia kwenye vichwa. Wako na nguo ya samawati, wengine wameinama, wengine wanaokota vitu chini kwenye varanda. Wengine na vitu mingi ziko chini ya varanda.

Daktari amesimama. Amevaa kitambaa kichwani, pamoja na maski puani. Mtu yule, amelala mbele yake, amevaa miwani ya hudhurungi. Daktari anamtazama kwa umakini.

Chupa huu kubwa sana lina michoro na rangi ya dhurungi, chini yake kuna rangi ya njano, linamechorwa michoro mingi sana limeufungwa na kifuniko jekundu, limefunikwa kwa utaratibu.

Mama ameketi na nguo ya samawati. Juu ya meza yumo vifaa mingi sana vya hospitali. Daktari amesimama ameukinga mdomo. Anampa mama chanjo kwenye mkono wake wa kushoto.

Ameketi kwenye mkeka na nguo ya boksiboksi imepasukapasuka na amebeba kitu mkononi mwake wa kushoto na vitu zingine viko mbeleni mwake anautazama kwa makini.

Watu wengi wameketi kwenye eneo hili. Mama amevaa jaketi jeusi, daktari amevaa nguo jeupe. Anautazama sikio la mama . Ako na kifaa mkononi la kutibu sikio.

Wheelbarrow mingi zimetapakaa kwenye uwanja huu, watu wengine wakichota maji, wengine wamesimama pamoja na watoto na kuna mijengo mingi kando yao wakitazama.

Wanaosha mkono mwao kwenye mfereji huu. Wako watu watatu. wamevaa nguo la njano. Kwenye mfereji huu kuna vitu za njano juu mwake. Wamekinga mapua na mdomo wakiosha.

Ameketi chini mzee, amejikinga mdomo na meski, daktari amejikinga mdomo na meski, ameshika mkono wake wa kushoto. Anaupanguza akiutazama kwa makini.

Televisheni yumo juu ya meza, mama anaongea na mtoto wake, amevaa nguo ya samawati, mwingine nguo la boksi boksi, anatazama kitabu chenye mama amebeba mkononi.

Jengo la boya lenye rangi samawati na jeupe juu yake kuna tanki jeusi watu wawili wamekinga domo wanauchota maji na vibuyu vya njano mingi sana kwa eneo hiyo.

Maji mingi yamegubika hapa chini, kando yake kuna mchochoro fulani, linawaka taa , magari zingine zinaharibu kupita ndani ya maji hii, zingine ziko mbele zinapita zikielekea.

Wameketi kwenye viti vyao vyote, wamefunga midomo na macho mmoja amelazwa chini anaangaliwa kitu kinachomfanya. Bwana moja akitazama kile anachofanyiwa.

Watu watano wamesimama; watu wa kupiga dawa la mbu, wamejikinga vizuri sana na nguo jeupe kila mtu amejikinga. Mmoja ameubeba iliyo dawa kwenye gongo, anaupiga dawa la mbu kwenye hewa. Wamesimama kwa utaratibu wakitazama.

Daktari mwenye rangi samawati ameuvaa meski na kuinua mikono juu. Mwingine ameshika mwenye anaufanyia maelezo. Anauangalalia kwa utaratibu ni nini anachofanya kwa makini.

Maji machafu yumo hapa. Kando la maji kuna jengo, majengo fulani. Watu wengi wameketi kwenye boti. Wengine wamevaa nguo jekundu. Wanaondesha wengine wameketi kwa utaratibu wakitazama.

Dawa zimepangwa kwenye eneo, ingine ni ya kalsiamu yenye rangi njano limefunikwa na kifuniko njano, lingine nyeupe limefunikwa na kifuniko nyeupe, lingine hudhurungi limefunikwa na kifuniko nyeupe.

Amesimama, mwingine ameketi, amevaa nguo la samawati, ako na vitu kwenye shingoni pamoja na shuka, anadungwa sindano na daktari, daktari akitazama.

Wamevalia vivaa za jualaa kwenye miwilini mwao wa samawati vichwa wamefunika vizuri pamoja na pia zao wamefunika wanaotazama vitu wanaofanya kwa umakini nini.

Dawa huu ume ndani ya chupa hiki kikubwa sana la nyeupe lenye limefunikwa juu na kifuniko nyekundu na liko kando la kuta. Kuta lenye rangi dhurungi na juu nyeupe.

Ameinama chini mzee na nguo nyeupe. Ameushika boksi, boksi lenye liko na viungo ndani, chini ya meza kuna boksi zingine za rangi ya hudhurungi.

Jengo hili kubwa sana lenye rangi ya njano mwingine amesimama mbele yake amevaa rangi jekundu ameinama na ndoo, ndoo na maji, anataka kuosha eneo hilo.

Posti ndefu sana limewekwa kwenye eneo hili. Kwenye posti hio kuna cheti nyingine. Cheti limandikwa michoromichoro mivogo na kuna mtu anayetazama amevaa nguo jeupe, anautazama cheti hio kwa makini sana.

Ameushika chupa la rangi dhurungi la Covid limeandikwa. Mama huyu ameshika mikono miwili. Kwenye mikono kuna bangili mingi sana kwenye mikono. Ameushika akiutazama kwa makini.

Ngombe limesimama kwenye zuzu, mtu amesimama ameinama amevaa nguo la njano, amekinga pua pamoja na kichwa anaingiza kitu ingine kwenye pua la ngombe, ngombe anausikiza.

Amefunika mdomo na meski. Amebeba vitu vingine kwenye mkono. Wengine wako nyuma yao wanatembea na anawaza. Na ako na kibeti kwenye kiuno chake.

Wawili wamesimama, mmoja anachota maji kutoka kwa mfereji amesimama na sare ya shule anachota maji kutoka kwenye tanki. Mwalimu amesimama akiwatazama.

Watu wamegubika sana. Wengine wamevaa kofia na kuna mporomoko mingi, kubwa sana. Wengine wako juu ya hiyo mporomoko. Wengine wako chini wanaotazama nini kilichofanyika.

Daktari ameketi kwenye kiti, ameukinga pua na mdomo, ameubeba vitu kwenye mkono, vitu vingine vingi vimo juu mezani anautazama kitu anachofanya ameubeba kwenye mkono.

Maji machafu yameenea, zinakimbia kwenda chini, maporomoko mingi za mabati zimeingia kwenye maji, na zingine zimesimama. Kuna nguo zingine na mabao na vibanda vya watu vimeporomoka sana.

Dawa yenye rangi kibichi zimefunikwa vyote, viko mingi sana, katikati yao kimepita rangi la kibichi, rangi la kibichi limeandikwa Ibuprofen.

Jengo hili la mabati, mabati ambayo limezeeka. Kuna moto kubwa Sana unachoma jengo hili ,moto enyewe inateketea na moto imeteketea Kwa utaratibu .

Maji machafu yumo kwenye poromoko hili. Maji limeghubika Sana ya rangi dhurungi . Miti zingine zimeanguka ndani la maji pamoja na miporomoko mingi Sana. Watu wamepanga laini wanautazama vile viporomoko vimefanyika kwenye eneo hilo.

Watu watatu wamesimama kwenye milima. Mmoja amebeba mwengine mwenye ako na nguo la njano. Anavuka mto mwengine kadogo. Mwengine amesimama mbele yao anawatazama kwa makini vile wanavyofuka.

Amesimama nguo mwenye jeupe ameushika kibuyu la njano mama mwingine ana nguo ya samawati ameshika dawa ya chlorine anauchota maji mwingine wa jeupe akimshikia.

Watu wamegubika wengi sana, mama ameketi chini na mtoto wake, daktari anamwangalia mtoto wake akiuguza mkono, watu wengi wamekusanyika sana wakiangalia nini inachofanyika.

Ameketi chini amevaa nguo dhurungi, mmoja amesimama nyuma chake amevaa nguo jeupe amemshika shingo. Mama mwingine amesimama mbele yake na nguo ya samawati, ameushika kifaa, anauangalia sikio lake.

Kusanyiko ya mimea fulani mingi sana, yameenea kwenye jukwaa hilo, mtu mwingine amesimama kando lake, amebeba kifaa mkononi anautazama miti huo.

Ameketi chini, ameushika kitu kwenye mikono mwake wa kushoto na kulia. Anautazama mwenzake. Mwenzake anamtazama, wanafuraha na kuna skrini mbeleni mwao yenye rangi samawati.

Hospitali huu mkubwa sana lenye cheti la rangi la samawati kitanda kubwa la jeupe mama ameketi chini aemuza ameubeba mtoto amefunikwa na suka anautazama mtoto mzuri sana kwa umakini.

Ameusimama kwa makini, na koti nzuri sana. Kichwa, amevaa kofia jeupe. Ameukinga mdomo. Mama ameketi. Anautazama mtoto, vile daktari, anamwandikia mkono.

Boksi hii ya rubella ya miseli limefunikwa vizuri, lina michoro-michoro, na kando yake kuna sirinji na kuna dawa kingine kando yake pia imewekwa.

Wamebeba boksi nyekundu nyekundu. Wamevalia nguo nyeupe watu watatu. Mmoja antazama, mwengine anatazama. Wamezibeba kwa utaratibu sana. Wanaelekea wanaoenda.

Watu wamegubika wengi sana. Wamevaa nguo kibichi, wengine nyeupe. Wameshika vitu mkononi mwao, wengine wanafinya rununu zao wakitazama kwa furaha.

Watu wengi wako kwenye jengo hili, mama ameuketi chini, mkono ameubeba mtoto, daktari ameinama ameuvaa nguo jeupe anaushika mtoto mkono anamdunga sindano.

Viungo hivi vimo juu ya meza, meza nyekundu. Kando yake kuna vitu nyekundu , kuna vitu ya dawa na kitu cha kupimia damu pia juu ya hiyo meza nyekundu.

Jengo huu nzuri sana, mbele yake kuna vifaa mzuri sana la duara. Mtu mwingine amelala kwenye kitanda. Kando na kitanda kuna baiskeli ya mlemavu. Daktari ameushika mkono wake wa kushoto. Anamtazama kwa makini mtu huyu.

Vichupa vingi sana vya vio vimepangwa kwenye meza huu vimefungwa vizuri sana kando yao kuna vichupa vingine, vingine vya rangi samawati ngine la rangi la njano imepangwa kwa utaratibu sana.

Daktari wamesimama wawili, wote wamejikinga na meski domo na pua. Mmoja amevaa nguo jeupe, mwingine amevaa nguo ya rangi kibichi. Wanautazama mwenye amelala chini. Wanamulika meno yake, wanamtibu kwa umakini, kwa utaratibu.

Mikono hii yenye vidole vitano, kando yao kuna cheti limeandikwa na rangi la njano ameubeba vikebe viwili vikubwa vya dawa vinefunikwa juu vizuri sana kwa utaratibu.

Mama ameketi chini, amebeba mtoto kwenye mkono, mtu mmoja amesimama anaushika vitambaa venye ziko kwa mguu ya mama, anazokitazama kwa utaratibu hizo ni nini.

Gari kubwa hii yenye rangi nyeupe, limefunikwa vioo nyeusi. Watu wawili wamejikinga mdomoni. Wamevaa shati nyeupe, wameinama wakitazama nini kinachofanyika.

Wamesimama wamama wawili, mmoja ameshika vibuyu viwili vya njano, mmoja ameshika sufuria mkononi, anamtazama mama mwingine. Hapo kuna milima na kumekauka sana.

Dawa hii limeekwa kwenye sakafuni chini, limeandikwa na michoro ya janikibichi, na la dawa hii lina rangi chupa jeupe, juu lake limefungwa vizuri sana, limetandikiwa hadi juala juu yake.

Mama ameketi chini, amevaa kofia nyeusi kichwani, anaongeleshwa na daktari amevaa nguo nyeupe, anamwelezea maelezo, mama ametega sikio kwa umakini sana.

Watoto wameketi Kwa utaratibu sana Kwa mpangilio, wameuketi, wamebeba vitu vingine mkononi mwao la jeupe na kuna mwenye amesimama mbele yao amevaa nguo jeupe, anawaelezea hotuba watoto wakiskia.

Daktari amesimama na nguo la samawati, mama ameketi chini amefunga mdomo na maski ya samawati, ameupa mkono wa kushoto daktari ameshikilia sindano , alafu aupanguze na mkono wa kushoto wenyewe.

Mama amesimama na nguo jeusi, ameuvaa kofia la dhurungi, kwa mkono mwake kuna vitu mabendeji mingi mingi, mtoto ameulazwa chini anautaza kitu anaofanya kwa makini.

Amesimama ameukinga mdomo na meski pamoja na pua, ameubaba kifaa kingine mkononi anauvuruta na sindano, watu wengine wamesimama nyuma yake.

Ameketi kwenye kiti, daktari anaushika mkono, anaudunga sindano, wako chini ya tenti lenye jani la njano, wengine wamesimama nyuma yao na vifaa mezani.

Watu wengi wamesimama kwenye eneo hili wamesimama wamekinga domo lao na meski. Wengine wameubeba karatasi, wengine wanautazama kando wako na wanapiga gumzo, wako kwa shughuli, wamesimama tisti wanausikia maelezo wanayopewa.

Chupa hili kubwa lenye rangi jeupe, limefungwa juu vizuri sana na kifuniko jeupe. Lina michoro ndogo ndogo la acidic na iron, limechorwa kwenye chupa huo lenye rangi jeupe.

Wawili wamesimama, wawili wameketi, mmoja ameshika mtoto, mwengine anautazama, wengine wamevaa rangi la njano wanautazama nini inachofanyika kwa umakini.

Taa yenye gold mazuri yameenea kwenye meza hicho. Zingine zinawaka. Pamoja tunawaka. Kuna hadi masenti juu mezani na vitu mingi sana yumo juu mezani.

Ameunama mganga hulu, ameuvaa kofia jekundu. Ako na kitu shingoni mwake. Anautazama chini kwenye mkeka, kando yake kuna kiti anaushika vitu vingine anavyofanya nao kazi zake.

Akitembea kwa utaratibu, amefunika kichwa na kiungo kingine mkononi kenye kinatoa moshi mingi sana na mabati Yuko kando yake pamoja na mti mingi sana yumo kando.

Daktari amejikinga na nguo nyeupe na ameukinga mdomo maskini, ameushikilia chupa kingine ziko juu ya meza, anazitazama akikagua moja moja.

Amelala kwenye kitanda, daktari mwenye nguo ya samawati nyingine nyeupe wamevaa mkononi mwao gloves wamekinga pia pua lao na mdomo wameshika vivaa wanafanya kazi yao kwa makini.

Mama mwenye nguo nyeusi na rangi kichwani ya thurungi ya kofia, ako kando ya vifaa vya hospitali , ameshika mtoto chini anamtengeneza kwa taratibu.

Watu wameketi, wengine wamesimama kwenye leni huu, watu wengine wanatembea, mmoja anaatibiwa mkono wa kushoto na daktari akitazama kazi anachofanya.

Chupa hizi nane zimepangwa limefunikwa na kifuniko la njano, ndano yao hakina kitu na ziko na karatasi ya nyeupe na michoro za vaccine zimeandikwa kwa miongoni mwao.

Mama ameketi chini, ameufunga mdomo na meski, daktari ameinama, mtoto anautazama daktari, daktari ameushika mkono anaudunga shindano akiupa chanjo.

Watu wawili wamesimama, mmoja amevaa nguo jeupe, mwingine ameukinga maski mdomoni ,kuna vitu vingine mbeleni mwao. Huyu ya jeupe anaongea na mwingine ,mwingine anautega sikio kilicho anaambiwa.

Watu wameketi, nyumba humo kando yao. Wamejifunika mdomo, wanasikiza jinsi mwenye amesimama anavyo tafsiri wakisikiza kwa makini.

Ndoo la njano yumo chini la sinki. Mtoto mwingine amekaa kando la ndoo la njano. Kuna mtu anaomtazama amesimama na nguo nyeupe. Kitu anachofanya kwa makini.

Vibuyu yenye rangi ya njano viko vimekusanyika watu wengi wamepanga laini chini ya mti, wengine wamesimama kando wameinama wanafanya biashara zao wakiinama kwa utaratibu.

Wameketi watu watatu, mmoja amesimama mwingine ameinama, nyumani mwao kuna cheti, wengine wamevaa meski ya samawati na nyeupe, daktari nguo ya nyeupe akiudunga shindano.

Viti yenye samawati limeandikwa ukingaji ya bora wa afya. Watu wengi wamesimama wamevaa nguo la njano wanaongea, wengine wanapiga gumzo, wengine wanatega skio wanachoambiwa.

Amesimama maeneo la shamba. Shamba likona majani kibichi amaushika mikononi mwake kibuyu la njano anaumwaga dawa amevaa nguo jeupe na kujikinga vizuri.

Mkono huu jeusi limebeba dawa mbili, dawa lenye kifuniko jeupe na dawa lina mchoro jeupe, mikono lina silva mkononi anauvuruta dawa kwa sindano kwa utaratibu.

Dawa hii yenye yumo juu mezani ya miseli yenye imefunikwa na kifuniko kibichi, sindano pia yumo kando yake yumo juu ya dawa zingine zenye zimeekwa juu mezani.

Geti huu mzuri wa samawati ,maji mingi machafu Sana yumo ndani yake, watu wawili wamesimama Kwa hiyo maji machafu wakichota maji wakimwaga nje kwenye geti haya ya samawati.

Mama ameketi na nguo ya samawati, ameufunga kichwa na kitambaa, mtoto amekaa kwenye goti, daktari la nguo jeupe, anauchanja mtoto mkono mwake akiutazama kwa makini.

Mwanaume huyu ameinama kwenye duka lenye liko na viungo mingi ameushika goti la mguu. Mama ameinama mbele yake kuna mpira anaopokea mtoto kwa furaha.

Daktari mwenye amevaa nguo rangi nyeupe, amesimama. Mwigine ameketi mwenye rangi kibichi. Anauguza meno ya mwenye amelala, wanaotazama kwa makini vile wanavyofanya.

Mama ameketi chini, wengine wako nyuma yao wanatazama, mmoja akonna kifaa mkononi ameuweka kwa sikio cha mama, mama ameshika karatasi anauhisi ni nini.

Taa kinamulika. Vitu ambavyo ziko juu ya meza; zimejaa zimetapakaa. Daktari ameketi, una glavu mkononi, anautazama kitu anachofanya utaratibu.

Chupa hizi nyeupe zimepangwa moja kubwa vitatu vidogo vimefunikwa karatasi uliomo juu mwao na ndani ya vifuniko vina dawa tofautitofauti.

Wamesimama daktari wawili wamejikinga kichwa na mdomo wote, wamevaa nguo jeupe ,mmoja ameitandika chini mwingine anamulika mwingine akimtibu mdomo.

Mtoto amelala mama ameshika simu anautazama daktari daktari na kitu mkononi anaufinya kwa mdomo wa mtoto akitazama na kucheka.

Ameinama na nguo ya pinki, ameushika kibuyu la njano, kibuyu liko kwenye beseni ,maji linafurika likiingia kwenye kibuyu ,mango zimeanikwa pamoja, nyumba ya mabati ziko Kando.

Mama ameketi chini amevaa kofia la njano. Ako na mama mwenzake kando yake. Watu wawili wamesimama kando; mmoja ana kofia nyeusi. Anaushika mdomo wa mtoto. Anampa chanjo.

Amelala kwenye kiti kingine , daktari mwengine amesimama anauguza meno yake. Ameukinga vizuri mdomo wake. Kando yake kuna choro flani na aproni ya color nyeusi yumo ndani.

Vifaa mingi vimo ndani hospitalini huu kubwa sana, wamevaa nguo la samawati, anaushika mtoto mdogo amezaliwa, kando yake kuna mama fulani, ako na tumbo kubwa sana anaongea na daktari.

Vibuyu vya njano vimepangika, vinachotwa maji. Wengine wako nyuma yao wanatazama kwa utaratibu. Mmoja amevaa koti jeusi, anaonyesha mzungu huo vitu anavyochota vizuri vya maji.

Dawa hili kubwa lenye chupa jeusi limeandikwa michoro la Balijaam , limeandikwa michoro midogomidogo pamoja limefunikwa vizuri na kifuniko jeupe, limefunikwa kwa utaratibu.

Mahindi hii yenye ni kubwa sana, kinatoa kijani kibichi imekusanywa na videde vingi sana, vingine vidogo, vingine vi vikubwa vinautoboa mahindi.

Wamama wameketi wengi sana kwenye mipangilio, wengine wanaautazama kwa makini mmoja ameketi ameubeba mkono, daktari amesimama na nguo ya samawati, anaona mtoto kwa utaratibu mama akitega sikio.

Daktari watatu wamesimama, wote wamevaa nguo jeupe. Mama ana nguo ya samawati ameketi chini, ameushika kitu kwenye sikio, daktari akimpa maagizo vile anavyofanya.

Wameketi wawili pamoja, daktari mwenye nguo rangi nyeupe, amekinga mdomo, ako na mteja amekaa mbele yake, na mbeleni mwake kuna kitabu anauskiza mteja.

Chupa hili lenye rangi la dhurungi ndani yake limefunikwa na kifuniko nyeupe juu yake liko juu la kitu mbele la chupa hilo kuna tawi mingi sana na viti mingi sana.

Daktari amesiamama ana nguo jeusi, ameuvaa miwani mirembo sana, ameuweka mtoto kwenye kioo anamtazama akiushika upande upande wa mtoto mdogo.

Mama mwenye jaketi nyeusi ameketi mtoto kwa goti, mmoja amesimama Kando yake, mwingine amesimama mbele yake, amejikinga anampa mtoto chanjo kwenye mkono.

Daktari wamesimama wawili, wamejikinga mdomo na pua, mwingine amevaa nguo nyeusi, mwingine nguo ya samawati, wanatazama mtoto wamemweka kwenye nursery yake, wakimguza wakimtazama.

Mama ameketi chini amevaa nguo lenye boxi boxi, ameufunika pua na domo na meski ya samawati. Daktari amevaa nguo la njano amefunika mdomo anautazama mtoto, anampa mtoto chanjo , mama anautazama kwa makini.

Amelala kwenye kitanda, amejifunika kwa nguo cha boksi boksi , mwingine amemshika amemwinua miguu juu anamtazama akishika mguu na mkono wa kushto na kulia wote.

Amesimama na vibuyu viwili, moja la rangi ya samawati lingine la rangi la njano, ameuvalia vizuri sana ameukinga mdomo na pua na kando yake kuna vitu vingine.

Wamesimama polisi wawili. Wamevaa kofia jeusi wote. Mmoja ako na nguo ya rangi dhurungi. Wanaotazama tinga tinga, inaotoa takataka, ikiporomosha ukuta huo wa eneo huo.

Daktari amesimama amevaa nguo jeupe anaotazama kwenye microscope mama mwingine ameketi chini na nguo jeusi anaotazama Daktari anaotazama pia kwa umakini.

Daktari aliyeketi mwenye nguo nyeupe, ameukinga mdomo. Mwingine mwenye nguo ya samawati ameushika taa anamulika mdomo, daktari akiutibu mdomo huo.

Dawa hii ya miseli limefunikwa kichwa juu, dawa yuno ndani yake, sirenji yumo kando yake, limewekwa kwenye eneo juu, limefunikwa vizuri.

Watu wawili wamesimama wengine wanaosha mikono wamefunga mesiki kwenye mdomo wanautazama kwa utaratibu wanachafanya na kuangalia kwingine.

Ndoo cheupe vimwili, moja liko na mvereji, moja amelilshika ndoo mwingine anahutubia wengine wamesimama, wamesimama Wanaosikiza hotuba wakitega sikio kwa makini.

Cherehani yenye rangi nyeupe limo juu ya meza. Mama ameketi kando yake. Ako na mwenzake kando yake. Wanashona vitambaa vyenye rangi ya samawati na zimegubika mingi.

Mama ameketi chini amebeba mtoto mzuri kwenye mkono wake daktari amesimama, amesimama na nguo jeupe anaushika mtoto mkono anautazama akiudunga sindano la chanjo.

Daktari wameusimama kwa makini, mmoja amevaa nguo jeupe wengine la samawati. Wameukinga mdomo. Ameubeba mkono juu daktari. Anaumulika meno la mtu amelala chini. Mmoja akiutazama meno yake akiushika akiutibu.

Amelala kwenye kitanda daktari amesimama tisti. Anautazama meno yake anamtibu meno yeye analala kujishika polepole kungoja taratibu vile atatibiwa.

Maji chafu yamegubika, wawili wamo yumo ndani majini. Mmoja amebeba kijiti, mwingine amebeba kijiti na kuna mabati na kando kuna nyumba vingine yenye maji inaingilia.

Mama ameketi daktari amesimama wamefunika mdomo na meski mtoto amelala kwenye goti daktari anaushika mguu anautazama kile anachofanya ni nini.

Daktari amesimama na nguo la samawati ameweka glou kwenye mkono ,kuna mwingine ameulala kwenye kitanda. Daktari ameushika kifaa mkononi anaumulika mdomo ya mwenye amelala chini Kwa utaratibu.

Ameshika kitu mkononi na maski imetolewa mdomoni. Anautazama kitu anachofanya. Wengine wako nyuma yake wanaendelea na vitu vyao pia wanavyofanya.

Daktari amevalia nguo la njano, ameubeba sindano, anaangalia sindano, mkono wake wa kushoto kuna kichupa, na mtu nyuma ni mwake na mtoto, ameubeba kwenye mono.

Daktari wawili wamevalia nguo moja linafanana nguo la samawati, wote wamekinga ndomo zao mtu mwingine ameulala chini kwenye kitanda wanauguza wote wakifanya kazi kwa makini wakiutazama kwa utaratibu.

Maji machafu sana yenye rangi hudhurungi limeghubika kwenye eneo hili. Juu yake kuna mambao mingi sana na vilibesheni. Wengine wako chini ya maji hiyo. Wengine wanatembea ndani ya hiyo maji chafu ambayo limeghubika.

Watu yumo wengi sana ndani ya tent huu. Mmoja amesimama wengine wanazungumza, mwengine ananagalia mikono akitazama akiongea na mama, mama akimwangalia kwa makini. Vitu yumo juu mezani.

Vitu vingi vimo juu ya meza. Mtoto anaangalia kwingine. Daktari anaangalia kilicho anachoandika. ameufunga mdomo na meski pamoja na mapua anautazama kwa makini.

Ameulala kwenye kitanda daktari ameushika meno yake amefunika macho yake na miwani, daktari amekinga mapua na macho pamoja na kitambaa humu kichwani mwake.

Mama ameketi chini. Anautuzama chini kwa utaratibu. Daktari amevaa nguo jeupe, ameinua miwani juu kichwani. Anamshika mama sikio na kifaa kingine, akiutazama kwa makini.

Daktari amevalia glovu ya rangi ya samawati, ameubeba vaksini, vaksini iko na dawa ndani yake, pamoja na sindano refu sana, ameziukamata kwenye mkono.

Takataka mingi zinatolewa na watu wawili wamesimama , wamejikinga na maski, wako na vijiti mkononi. Wanasongesha takataka vilivyobuga mingi sana kwenye eneo.

Miwani yumo shingoni la daktari, daktari amevaa nguo nyeupe ako na msichana amevaa nguo box box anataka kushika mkono auitilie sindano kwa mkono wa msichana.

Jengo huu mzuri sana lina vifaa mingi mingi kwenye ukuta, ukuta limeubeba vitu vizuri Sana. Mama ameulalisha mtoto chini, anaumtazama akishika shuka, anamtazama kwa makini sana.

Chupa yenyewe yenye ioni na vitamini limefunikwa juu na funiko nyekundu lina ndani yake lina dawa mingi sana na vichoro vimeandikwa kwenye vikaratasi.

Mtu huu amesimama amejikinga mdomo ameweka glavu kwenye mkono ako na kifaa mkononi, kifaa kinatoa moshi, moshi huu inagubika inaufunika mti huu.

Chupa cha dawa yumo kwa mkono huu. Mkono huu umevalia nguo la kijani kibichi. Kimebeba sindani. Sindano kirefu kimefunikwa na chupa lenyewe limefunikwa na kifuniko juu yake.